Kundi la watu wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa chenye ubao wenye rangi nyeusi, wakisikiliza kwa makini ili kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye kompyuta mpakato juu yake, mapazia, kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake waliosimama mbele ya bango lenye rangi ya njano na kijani kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu, wanaume kwa wanawake, walio simama pamoja na waliokaa, wakiwa chini ya hema lililotengenezwa kwa bomba za chuma na kuezekwa juu yake, wakiangalia mmoja wao, akiwa anatumia cheleani kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi."

Kundi la watu wanaume kwa wanawake waliosimama pamoja na waliokaa chini, wakiandika ndani ya chumba kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitumia vitabu vilivyo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, kifaa maalumu kwa ajili ya michezo ya watoto wa chekechea, ili wapate elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa, nguzo za umeme, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, barabara ya vumbi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma pamoja na viti vilivyoshikiliwa na bomba kwa ajili ya michezo ya watoto wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Mwalimu wa kike aliyesimama mbele ya chumba cha darasa, chenye ubao mweupe wenye maandishi ya bluu, kwa ajili ya kufindisha wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mabati, gari bovu, bembea zilizotengenezwa kwa mabomba ya chuma, vyumba vya madarasa vilivyoezekwa, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Miti mirefu yenye majani ya rangi ya kijani, bustani zilizozungukwa na maua, chumba cha darasa kilicho ezekwa kwa bati, njia iliyotengenezwa kwa matofari madogo madogo pamoja na wanafunzi waliovaa sare wakiwa shuleni kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi walliokaa kwenye madawati ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao akiwa anawafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Vitabu vya aina mbalimbali, vyenye maandishi na picha juu ya majalada yake kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi pamoja na maandishi. Mwalimu kike aliye mbele ya wanafunzi waliokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba cha darasa, akiwafundisha ili kupata elimu na ujuzi.

Kitabu chenye maandishi rangi ya kijani na picha ya mtaalamu wa afya akimsikiliza mgonjwa juu ya jalada lake, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliosimama mbele ya chumba cha darasa kilicho na ubao mweusi, meza iliyotengenezwa kwa mbao na nyuma ya dawati kuna kuta zenye rangi ya bluu bahari wakimsikiliza mkufunzi kwa ajiri ya kupata ujuzi.

Viti, meza zilizotengenezwa kwa chuma. Mabombya ya maji yaliyo ndani ya chumba cha maabara kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vimbweta, vyumba vya madarasa vilivyo milango na madirisha ya kioo pamoja na kuwezekwa kwa bati kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Chumba chenye vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma, vyenye magodoro pamoja na viti viwili na meza kwa ajili ya wanafunzi kujisomea na kupata elimu na ujuzi.

Chumba cha maabara chenye dirisha la kioo, viti na meza zenye vifaa maalumu kwa ajili ya wanafunzi kufanya kazi kwa vitendo, ili wapate elimu na ujuzi.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, makopo ya maua, jengo la gorofa lililoezekwa kwa bati na lenye vyumba vya madarasa, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wanafunzi wa kike pamoja na wa kiume waliokaa kuzunguka meza ndogo yenye kompyuta mpakato juu, kwa ajili ya kujifunzia, ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba cha maabara chenye kabati lililo na vitabu vya aina mbalimbali, wakijadili kwa pamoja kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wenye jinsia ya kike na ya kiume, waliokaa pamoja na walio simama wakitumia kompyuta mpakato iliyo juu ya meza kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na vyuma wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa kwenye nguzo nyeupe madirisha, wakitumia simu na kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa vyuma na mbao, wakimsikiliza mhubiri aliye mbele yao ndani ya chumba cha darasa, kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakisikiliza kwa makini na kuandika kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa waliovalia barakoa, huku wakiwa wanamsikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa barakoa, wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza muhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza kwa makini mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu, iliyokolezwa wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakitengeneza vifaa vya kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba wakisikiliza kwa makini, ili waweze kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Mimea ilio ota ikastawi na kunawili ilio oteshwa na kutumia njia ya mfumo wa kisasa na kitaramu kwa kuotesha mbegu, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bola itayo muwezesha kupata mazao bora na faida kubwa Hapo baadae.

Wanafunzi walio vaa makoti yenye rangi ya bluu iliokolezwa na vifaa maalumu mikononi mwao. Pamoja na mkufunzi mwenye asili ya kizungu, wakiwa ndani ya chumba kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.